Sehemu ya chumba iliyo na mashine ya kutolea na kutunzia pesa, ikiwa na mashine yenye rangi ya kijivu. Na huku mbele ya mashine hiyo, akionekana binti aliyevaa suruali ya bluu bahari, raba nyeupe, na shati jeupe. Na huku akiwa amesuka nywele ndefu zinazoning'inia, na huku akitabasamu.

Benki ya "absa", ikionyesha matangazo ya huduma za kibenki wanazotoa, pia tunaona kuna mwanadada anayetabasamu, aliyevaa fulana nyeupe, amefunga nywele zake kichwani huku akiwa ameshika noti mikononi mwake.

Sehemu yenye huduma ya kuchuka na kutunza fedha yenye rangi na maandishi ya meupe yanayoeleza huduma zinazopatikana, kukiwa na binti aliyetabasamu na chini kukiwa na picha ya tenga lenye matunda na bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya baa ililio pambwa kwa taa za aina mbalimbali na rangi tofauti, huku katika ukumbi huo kukionekana shelfu zilizojaa vinywaji mbalimbali na katika ukumbi wakionekana watu wengi wakiwemo mabinti waliovaa suruali nyeusi na kusuka nywele ndefu wakiwa wanacheza muziki.

Sehemu ya chumba cha kuuuzia vinywaji vikali na baridi ikiwa na rangi ya njano na mbele pakiwa na meza kubwa na mbele ya meza hiyo kukiwa kiti kikubwa kirefu. na katika paa kukiwa na taa zenye rangi ya bluu na nyekundu.

Watu wakiwa katika baa, wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama, wakiwa na chupa za vinywaji zenye rangi ya kijani mezani, na vikombe vyekundu, chupa za kioo, na watu wengine wakiwa wamesimama wakicheza muziki, na wengine wakizugumza.

Sehemu ya kuuzia magari yakiwa katika uwanja uliozungukwa na miti mikubwa yenye majani ya kijani, pia likionekana gari lenye rangi ya kahawia, huku sehemu ya nyuma likiwa na maandishi yaliyoandikwa katika kibao cha bluu, na kando ya gari hilo yakionekana magari mengine yenye rangi mbalimbali.

Inaonekana ni sehemu ya kuwekea magari, iliyotengenezwa na sakafu yenye taraaza na sehemu ya juu kukiwa na paa iliyotengenezwa kwa sementi na kupakwa rangi nyeupe. Na katika baraaza hilo kukiwa na gari lenye rangi ya kijivu huku likiwa limepaki katika eneo hilo.

Sehemu ya kuuzia magari yaliyo katika baraza kubwa lenye sakafu, na kando ya magari hayo kukionekana nyumba mbili za ghorofa, na katika magari hayo yakiwa ni magari madogo yenye rangi nyeupe.

Banda kubwa la kuuzia Magari lililo ezekwa kwa Bati la rangi ya Kahawia, na ndani ya banda hilo kukiwa na gari la njano, huku pakiwa pamezungushiwa wigo wenye ukuta na milango ya vyuma vyenye rangi Nyeupe.

Duka kubwa la kuuzia magari lililo ezekwa kwa mabati na kushikiliwa na vyuma na ndani ya duka hilo kukionekana magari yaliyoning'ing'ia juu yenye rangi nyekundu, na kando chini kukiwa na gari dogo jeupe.

Sehemu ya kuuzia magari iliyozungushiwa wigo wa matofali, na nje ya wigo huo likionekana paa lenye rangi ya bluu na miti, na ndani ya uwanja huo kukiwa na magari matatu yenye rangi nyeusi.

Sehemu ya banda la kuuzia magari kukiwa na magari madogo ya rangi ya grey na gari jeusi. Na pembeni ya banda hilo kukionekana nguzo za rangi ya bluu.

Sehemu ya uuzaji wa magari, ikionekana gari linaloonekana sehemu ya ndani ya mbele ambapo sehemu yenye usukani ikiwa imefunikwa kwa karatasi la plastiki jeupe, na sehemu ya kiti cha dereva na abiria vikiwa vimefunikwa kwa makaratasi hayo.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na mlango ulio wazi, na ndani ya chumba hicho cha duka kukiwa na kuta za rangi ya bluu bahari, na shelfu ndogo za mbao. Na ndani kunaonekana mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe na mbele ikiwa na picha ya ndoo yenye maziwa na ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, lililoezekwa kwa mabati cha kavu, na kuta za duka hilo zikiwa na rangi ya bluu, na maandishi meupe. Na milango ya duka hilo ikiwa wazi na ndani kwa mbele ya duka hilo kukiwa na shelfu iliyo na makopo, na kando yake akionekana mtu amekaa.

Duka la maziwa ya ng'ombe lililo na milango mikubwa miwili iliyowazi ikiwa na picha za madumu ya maziwa na chupa na juu ya paa ya duka hilo kukionekana bango lililo na maandishi mekundu na bluu na ndani ya duka hilo akionekana mwanaume aliyevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi akiwa mbele ya meza kubwa nyeupe.

Chumba cha duka la maziwa ya ng'ombe kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na tarazo yenye rangi ya rangi ya maziwa. Na huku kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa iliyo na rangi ya kijani, bluu. Na kwa chini kukiwa na picha ya glasi yenye maziwa, na pembeni kukiwa na shamba lenye nyasi na ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na nyeupe. Na mtu mwenye koti la bluu akiwa ananunua maziwa.

Chumba cha duka la maziwa ya ng'ombe, likiwa na shelfu zilizo na bidhaa mbalimbali, na kuta za chumba hicho kikiwa na rangi nyeupe na sakafu nyeupe, na katikati ya duka hilo kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe na bluu, na mbele ya mashine hiyo kukiwa na picha ya mtoto.

Duka linalotumika kuuzia maziwa ya ng'ombe ndani ya chumba hiko kukionekana meza yenye rangi ya kahawia na mashine ya kuuzia maziwa iliyo na rangi ya bluu na nyeupe, na huku kukiwa na maandishi meusi na mekundu.

Chumba cha duka la kuuziwa maziwa, na ndani ya chumba hicho kukiwa na rangi ya kijani na bluu, na katika chumba hicho kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa na meza iliyopakwa glasi za plastiki zenye rangi nyekundu na njano, na huku akionekana mtu alievaa flana nyeupe akipima maziwa.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya Ng'ombe, lililo na kuta za rangi ya kijivu, na katika sehemu ya korido ikionekana mashine ya kuuzia Maziwa yenye rangi Nyeupe na Bluu.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lenye kuta za rangi nyeupe na mashine ya kuuzia maziwa hayo yenye rangi nyeupe na rangi ya bluu bahari, huku kukiwa na mtoa huduma alievaa nguo nyeupe na kofia nyeupe kichwani akisimama mbele ya mashine hiyo huku akitabasamu.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe na kwa chini kukiwa na picha ya ng'ombew rangi nyeusi na nyeupe na kando kukiwa na majokofu mawili yenye rangi nyekundu yakiwa na vinywaji baridi ndani yake.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, liliojengwa kwa matofali, ikiwa na dirisha kubwa la chuma lililopakwa rangi nyeupe na maandishi ya bluu, katika sehemu ya ukuta na dirisha, na kwa ndani akionekana mtu aliyeshika chupa ya maziwa, akimpa mwanamke aliyevaa kofia na kushika mfuko wa bluu nje ya duka hilo.

Sehemu yenye jengo lenye duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe na huku kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa hayo, yenye rangi ya bluu na maandishi meupe na mbele kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, na chini kukionekana sakafu iliyo sakafiwa.

Duka kubwa la maziwa ya ng'ombe, lililo na milango mikubwa ya kioo, iliyokuwa na picha zenye rangi ya kijani, na bluu na picha ya watoto na mwanamke. Na ndani ya duka hilo, kukionekana mashine ya kuuzia maziwa, na makopo yenye maziwa.

Duka la maziwa la ngo'mbe, likiwa na mashine ya kuuzia maziwa iliyo nje ya nyumba, iliyo na rangi ya kahawia na mashine hiyo ikiwa na rangi ya bluu na nyeupe, na huku kwa mbele ikionekana picha ya glasi yenye maziwa na pembeni kukiwa na vifaa vingine.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, likiwa na kuta zenye rangi nyeupe na sakafu yenye rangi nyeupe, huku mlango wa duka hilo ukiwa wazi wenye rangi ya bluu bahari, na ndani ya chumba hicho kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe na huku ikiwa imeandikwa maandishi meusi.

Duka kubwa la maziwa ya ng'ombe, lililo wazi sehemu ya mbele, na ndani ya paa kukiwa na taa zinazowaka na kuta zenye rangi ya jani la mgomba, na shelfu zenye rangi nyeusi zilizopangwa makopo na ndoo za maziwa ya ng'ombe, na paketi zenye maziwa.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng’ombe, ikiwa na chumba kilicho na shefu za rangi nyeupe, zilizopangwa makopo na chupa mbalimbali za maziwa na maboksi yenye maziwa, na katikati ya chumba hicho kukionekana mwanafunzi aliyesimama akiangalia maziwa hayo.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, kukiwa na chumba chenye rangi ya rangi ya maziwa, na ndani ya chumba hicho kukiwa na sakafu ya rangi ya kahawia, na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na maandishi meusi.

Sehemu ya nje ya duka la kuuzia maziwa ya ng`ombe likiwa na varanda iliyo na tarazo na kuta zenye rangi nyeupe na mlango wa chuma huku nje kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na maandishi meusi na waya wa kuingizia umeme ukiwa na rangi nyeusi.

Duka la maziwa ya ng’ombe ikiwa na mashine ya kuuzia maziwa ikiwa ndani ya chumba chenye kuta za rangi nyeupe na bluubahari huku mashine hiyo yenye rangi nyeusi na bluu ikionekana kuna kijana aliyevaa flana nyekundu akinunua maziwa.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, na nje kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na maandishi meupe, na chini kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani, na huku pembeni akionekana binti mwenye koti jeusi, akiwa tayari akinunua maziwa ya ng'ombe.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe na nje kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu, na maandishi mekundu na meusi, na mbele ya mashine hiyo kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeupe.

Duka la kuuzia maziwa ya ng’ombe, lililo na kuta zenye rangi nyeupe, na nje ya duka hilo kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa. Huku akionekana kijana aliyevaa shati lenye rangi ya zambarau na suruali nyeusi, akiwa katika mashine akinunua maziwa.

Sehemu ya duka la maziwa ya ng'ombe, ndani kukiwa na mashine mbili za kuuzia maziwa, moja yenye rangi ya bluu na nyeupe na maandishi madogo meupe, na nyingine ikiwa na rangi ya njano na nyekundu, na zote zikiwa zimechorwa picha za wanyama.

Duka la maziwa ya ng'ombe lenye kuta zenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi ya zambarau na nyekundu na ndani wa duka hilo kukionekana bidhaa mbalimbali na njee kukiwa na majokofu mawili: lenye rangi nyekundu na bluu na yaliyo na vinywaji aina ya soda ndani yake.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lenye chumba chenye kuta za rangi nyeupe, na sakafu ya rangi nyeupe, na ndani ya chumba hicho kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na maandishi meupe. Na mbele ya mashine hiyo kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka la kuuzia maziwa ya ngombe , lililo na milango mikubwa yenye rangi nyeupe na Kuta nyeupe na mbele ya duka hilo kukiwa na maandishi nyenye rangi ya bluu na pembeni kukiwa na picha ya ngombe, na picha chupa yenye maziwa. Na ndani ya duka hilo wakionekana wakina mama waliosimama wameshika vikapu na shefu nyeupe mbele yao.

Duka la maziwa yanayotokana na wanyama wanaofugwa likiwa na friji ya kuhifadhia maziwa hayo ambayo imechorwa picha ya ng'ombe anayekula majani.

Sehemu ya duka la maziwa ya wanyama wa kufugwa, yakiwa tayari yamewekwa katika chupa, na kupangwa kwa mstari kwenye shelfu. Na muuzaji akiwa amevalia koti jeupe, akiwa anamhudumia mteja.

Sehemu ya banda la kutengenezea na kuuzia fanicha, lililoezekwa kwa mabati na kuzungushiwa wigo wa mabati na ndani ya banda hilo kukiwa na meza ya mbao iliyo na mbao juu, na kando wakionekana watoto watatu walioshika mbao na randa.

Duka kubwa la kuuzia fanicha, huku kukionaka chumba kilicho na kuta zenye rangi ya maziwa. Na ndani ya chumba hicho chenye madirisha ya vioo na pazia la kahawia, kukiwa na kitanda kikubwa cha mbao chenye sehemu ya juu ya kulala na sehemu ya chini, huku kukiwa na ngazi za kupandia.

Sehemu ya wazi ya kuuzia vifaa vya samani vya mbao vilivyo na vitanda katika sehemu ya juu na chini, na pembeni kukiwa na ngazi za kupandia katika sehemu ya juu na kando wakionekana watu waliosimama kuanglia vifaa hivyo vya samani.

Sehemu ya nje yenye uwazi kuliko na banda la kutengenezea fanicha, lilioezekwa na kuwa na nguzo thabiti pembeni, huku kando kukiwa na nyumba yenye rangi ya maziwa na huku wakionekana watu wawili wakilanda mbao mmoja akiwa na shati jekundu mwingine jeusi.

Sehemu ya chumba kinachotumika kuuzia samani kilicho na milango mikubwa yenye rangi ya bluu na njano. Huku ndani kukionekana samani za makochi, yenye vitambaa vyeupe na vyeusi, na nyuma kukiwa na viti vyenye rangi ya kahawia.

Sehemu ya kuuzia fanicha iliyozungukwa na miti midogo ya kijani na kando kukiwa na pikipiki mbili, moja ikiwa imefunga vipande vya mbao kwenye kiti na nyingine ikiwa na kofia ya kuendeshea pikipiki na katikati ya kiwanja hicho kukiwa na kitanda kikubwa cha mbao.

Sehemu ya duka kubwa la kuuzia fanicha mbalimbali, huku kukionekana chumba kikubwa kilicho na sakafu ya rangi ya Kijivu, na ndani kukiwa na fanicha zilizo na vitambaa vya kahawia, na vimito vidogo vya rangi ya Karoti na pembeni kukiwa na meza ndogo ya rangi Nyeupe.

Sehemu kubwa ya wazi ya kutengenezea fanicha, iliyozungushiwa ukuta wa matofali, na kando kukiwa na banda lenye rangi nyekundu, na katika sehemu hiyo akionekana kijana aliyeweka shingoni kamba ya kupimia yenye namba na mkononi akiwa ameshika mbao na nyundo.

Banda kubwa la vifaa vya samani, likiwa limeezekwa kwa mbao na mabati, huku sehemu kubwa ya mbele ikiwa wazi, na ndani ya banda hilo kukiwa na samani, zenye rangi ya maziwa na mbao za rangi ya kahawia.

Duka kubwa la fanicha, lenye nguzo za rangi nyeupe katikati ya chumba hicho na paa lenye taa zinazo waka, sofa zenye rangi ya kahawia, meza ndogo za mbao, vitanda na viti vya mbao; huku kukiwa na watu ndani ya chumba hicho.

Chumba chenye kuta zenye rangi nyeupe, na paa lililo na taa zinazowaka, huku kukiwa na makochi yaliyotengenezwa kwa kitambaa cha bluu, na viti vya bluu, na meza ndogo iliyotengenezwa kwa miguu ya chuma na mbao, na kitanda cha mbao na kabati.

Sehemu ya banda lililojengwa kwa mabati na miti kwa ajili ya kuuzia viti aina ya sofa, ambavyo vimetengenezwa kwa vitambaa vya rangi ya kijivu, rangi ya kijani, rangi ya kahawia, tayari kwa kuuzwa.

Duka kubwa la kuuzia fanicha mbalimbali zenye sakafu na kuta zenye rangi nyeupe na paa lililopambwa kwa taa zenye rangi ya njano, nandani ya chumba hicho kikubwa kukiwa na viti vilivyo tengenezwa kwa vitambaa vyenye rangi ya kijani, kahawia na nyeusi na kando kukiwa na makabati ya rangi mbalimbali.

Chumba cha hoteli ndani kikiwa na rangi nyeupe, viti vya masofa vyeusi, na viti vya bluu, pia sehemu ya mapokezi kukiwa na meza kubwa nyeusi na picha zilizochorwa ukutani za wanyama na maua.

Soko dogo lililo na mazao ya shambani kama vile spinachi , karoti, hoho, kabeji, matango na nyanya zilizoiva, huku wakionekana baadhi ya watu wakinunua na kuuza bidhaa katika soko hilo.

Sehemu ya maduka madogo ya nje kukiwa na banda kubwa lililojengwa, likiwa na meza zilizojengwa kwa matofali ya kuchoma na juu limefunikwa turubai; na juu ya meza hiyo kukiwa na bidhaa mbalimbali za matunda: tikiti, ndizi, maembe, na nyanya zilizoiva; na huku kukiwa na watu wengi.

Sehemu ya nje ya soko, likiwa banda lililo na mabati chakavu na miti iliyoshikilia pembeni, huku mbele kukiwa na nyumba iliyochakaa, chini wakionekana watu wakiwa wamepanga bidhaa za ndizi na nyanya katika soko hilo.

Sehemu ya soko ikiwa na banda kubwa la nje, lililojengwa kwa miti na kuezekwa bati. Na huku kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizowekwa chini na nyingine juu ya meza, kukiwa na karoti juu ya meza, mikungu ya ndizi chini, na baadhi ya karoti zikiwa ndani ya magunia na huku akionekana mwanamke aliyesimama katika meza yenye karoti.

Sehemu ya soko, ikiwa na banda lililojengwa kwa miti na mbao, na huku likiwa limeezekwa maturubai ya njano na bluu, na katika banda hilo kukiwa na meza zilizopangwa, ndoo ndogo za rangi ya bluu na kijani zilizojaa vitunguu ndani yake, na kando akiwa amesimama kijana aliyeshika vitunguu.

Sehemu ya soko likiwa na banda la nje, huku wakionekana wauzaji wa bidhaa za nyanya, zikiwa katika ndoo za plastiki na makopo madogo ya plastiki, huku wanawake hao wakiwa wamekaa katika viti kando ya vichanja vilivyopangwa nyanya na nyingine zikiwa chini katika vyombo hivyo.

Sehemu ya soko yenye banda kubwa kwa nje lililo na watu waliokaa wakiuza bidhaa na wengine wakiwa wamesimama wakiangalia bidhaa hizo, kukiwa na bidhaa kama vile: mabegi, mikoba, viatu na nguo.

Sehemu ya nje ya soko, kuliko na bidhaa za mihogo, ndizi, pilipili na bidhaa nyingine zikiwa zimetundikwa katika baadhi ya mabanda yaliyozunguka soko, huku wakionekana wanunuzi waliosimama.

Sehemu ya soko lilillo na mabanda ya zao la biashara, kukiwa na mazao mbalimbali katika soko hilo, yaliyowekwa ndani ya magunia na mengine juu ya meza, kukiwa na nyanya; karoti, maembe, vitunguu na kukiwa na ndizi zilizoiva na nyingine mbichi, zikiwa zimetundikwa juu ya paa.

Sehemu ya soko la vyakula lililojengwa kwa paa lililoezekwa kwa mabati huku wakionekana wauzaji wa bidhaa hizo wakiwa wamesimama, bidhaa hizo nyanya, vitunguu, kabeji, matikiti maji yakiwa ndani ya matenga ya mbao na ndani ya vibeseni vidogo ambavyo viko juu ya meza na nyingine chini.

Naona sehemu ya soko kukiwa na banda dogo ndani ya soko hilo ambalo limeninginizwa viatu aina mbalimbali vikiwa ina rangi nyekundu, nyeupe, bluu .Pia kwa chini tunaona kuna mikanda ya kuvalia nguo ya rangi nyeusi na kahawia.

Soko la kuuzia bidhaa mbalimbali na huku akionekana mwanamke aliye na bidhaa za matunda ya ndizi mbivu na maembe na nyuma yake kukionekana watu wakiuza bidhaa mbalimbali wengine wakiwa wamekaa na wengine wamesimama. Na huku kukionekana mizani na meza iliyo na vitunguu maji.

Naona sehemu ya soko kukiwa na baadhi ya watu wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali, kama vile: vitunguu, nyanya na mbogamboga. Pia tunaona kuna mama ambaye ameshika vitunguu katika mkono wake, pia kuna watoto wamekaa hapo sokoni.

Sehemu ya soko akionekana mama anayetabasamu, amevaa blauzi nyekundu, akiwa amevaa na aproni, huku ameshika kibeseni kidogo kilicho na nyanya, huku akipakia nyanya katika mfuko mdogo mwekundu. Huku mbele yake kukionekana nyanya, hoho na mboga za majani; na pia mazao ya nafaka, maharage na mahindi ya njano yakiwa katika gunia.

Sehemu ya soko yenye chumba cha kuuzia mazuria, chenye kuta zenye rangi nyeupe na sakafu nyeupe na huku ukutani kukionekana mazuria makubwa yaliyoegemezwa katika kuta hizo na chini ya sakafu ya chumba hicho kukiwa na mazuria yenye rangi mbalimbali makubwa na madogo.

Picha ya soko kukiwa na baadhi ya watu ndani ya soko hilo kuna mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu na suruali ya rangi ya chungwa ila pia kuna bidhaa mbalimbali kama vile kuna mkungu wa ndizi hapo kuna maembe na baadhi ya matunda kama matango.

Sehemu ya soko inayoonyesha bidhaa mbalimbali, na kwa ukaribu tunaona kuna nyanya zilizowekwa katika sehemu tatu tofauti, na katikati yake kukiwa na makaratasi meupe, yaliyoandikwa kwa maandishi mekundu yenye namba na huku mwanamke, akitoa huduma na kuweka mkono juu ya makaratasi hayo.

Eneo lenye majumba makubwa ya kifahari ya ghorofa, na kando yakiwa yamezungukwa na miti yenye maua. Na juu ya maghorofa hayo kukionekana nguzo za umeme, na nyaya zilizopita juu ya maghorofa hayo.

Sehemu ya mali isiyo hamishika ambayo ni nyumba ikiwa imejengwa kwa matofali, na kuezekwa kwa bati na huku mbele ya nyumba hiyo kukiwa na madirisha makubwa na milango na katika banda hilo kuna bango lililo na rangi nyekundu na nyeupe likiwa na maandishi meusi na meupe.

Chumba cha duka kubwa la samani la bidhaa mbalimbali, huku ndani kukiwa na meza ya mbao, sehemu ya mbele iliyo na nguo, suruali, fulana na mashati. Na sehemu ya nyuma kukiwa na shelfu zilizopangwa nguo, na baadhi ya mashati yakiwa yamening'nizwa.

Sehemu ya duka kubwa la thamani, lililo na kuta za rangi ya kijivu na kukiwa na mashelfu yenye rangi nyeusi ya vyuma na katika mashelfu hayo, vikionekana vitu mbalimbali aina ya nguo kama makoti na vingine, ikiwa imepangwa katika mashelfu yaliyo katikati ya chumba hicho.

Jengo la duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali, huku ikionekana sehemu ya mbele ya duka hilo likiwa na shelfu zilizopangwa bidhaa aina ya nguo, kama makoti yenye rangi nyeusi, njano, kahawia, rangi ya maziwa na rangi ya bluu.

Chumba chenye duka kubwa la thamani lenye bidhaa mbalimbali, na sehemu ya mbele kukionekana meza za rangi ya kahawia zilizopangwa viatu vya aina mbalimbali vikiwepo vya rangi nyeusi na kahawia na mashelfu meusi yaliyo na bidhaa zingine na chini kukionekana zulia lenye rangi nyekundu.

Sehemu ya duka kubwa lenye milango mikubwa ya kioo ndani kukiwa na baadhi ya bidhaa za nguo aina ya magauni yenye rangi njano na nyeupe.

Duka kubwa la samani lenye bidhaa za chakula na bidhaa mbalimbali, huku likiwa na madirisha makubwa ya kioo na sehemu ya ndani kukiwa na paa iliyo na rangi ya kijivu na taa zinazowaka na ndani ya duka hilo kukiwa na shelfu zilizopangwa bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa la samani lililo na sakafu ya rangi ya kijivu, na paa la rangi ya kijivu lililo na taa nyingi zinzowaka. Na huku yakionekana mashelfu yenye rangi nyeusi, yaliyopangwa bidhaa mbalimbali, yakiwemo mashati, mikoba pamoja na viatu.

Ni duka kubwa la samani la kuuzia bidhaa za chakula na bidhaa mbalimbali, lililo na kuta za rangi nyeupe, na katika sehemu ya juu kukionekana taa zinazowaka. Na ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika mashelfu yenye rangi nyekundu na pembeni kukiwa na kompyuta ya mezani.

Chumba cha duka kubwa la kisasa lililo katika sehemu iliyofungwa taa zinazowaka juu, na huku sakafu ikiwa imesakafiwa kwa rangi nyeupe na ndani ya duka hilo kukiwa na shelfu mbalimbali zilizojaa bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali za chakula na bidhaa nyingine, lenye kuta zenye rangi ya maziwa na paa lenye taa, na kufungwa vyuma vyenye rangi nyeupe yenye mashelfu makubwa yaliyo na bidhaa, na watu wakiwa ndani wamesimama na mwingine akiwa amevaa barakoa.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali, lenye rangi ya njano na nyekundu, sakafu nyeupe na paa lililotegenezwa kwa vyuma vyenye rangi nyeupe, kukiwa na meza, shelfu na tenga zenye bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa lenye rangi nyeupe, milango na madirisha ya kioo na sehemu yenye paa yenye rangi nyeupe. Huku ndani ya duka hilo, kukiwa na watu wengi waliosimama wakiangalia bidhaa mbalimbali na huku baadhi ya watoto wakiwa wanacheza ndani ya duka hilo.

Duka la bidhaa za chakula cha nafaka zikiwa zimewekwa kwenye magunia yaliyo wazi, na vyombo vya kuchotea nafaka hizo tayari kwa uuzaji.